Mtu mrefu amevalia nguo za kinga, anaonekana akipuliza moshi kwa kutumia mashine ya kupulizia. Pengine anavukiza wadudu waharibifu kama vile mchwa ambao kwa kawaida ni wadudu hatari sana.

Wanafunzi watatu wa shule ya msingi wamepanga foleni kutafuta maji ya kunywa kwenye tanki kubwa la bluu ambalo lilitolewa kwa shule yao na shirika la Hopecare. Mwanamke pengine ni mwalimu, amesimama karibu na darasa akiwaangalia wanafunzi hao.

Chupa ya dawa ya aina ya vitamin D . Chupa hili ni nyeupe kwa rangi na lina rangi ya blue kwa umbali. Chupa ina tembe mia moja. Juu ya chupa hii, imeandikwa habari ya jumla kuhusu matumizi ya tembe hizi.

Watazamaji katika eneo la ajali, iliyohusisha magari mawili. Moja ya magari hayo ni lori ya mafuta ya petroli na lingine ni basi la abiria. Watu walio katika eneo la tukio, wengi wao ni vijana. Wa kiume na wa kike.

Mtoto ameketi hospitalini akimngoja daktari wa kike ambaye anaonekana ni kama anatayarisha dawa za kumpa mtoto huyu. Dawa hizo zinaeza kuwa za tembe au dawa za kunywa au dawa za sindano.

Mgonjwa wa kike wa umri wa katikati yuko kwenye kliniki ya daktari ambaye ni mtaalamu wa masikio. Daktari anachunguza sikio lake kwa kutumia chombo cha uchunguzi wa masikio.

Mwanamke anamimina sabuni ya maji kwenye mikono ya kijana mdogo. Wote wawili wamevalia barakoa. Barakoa ya mwanamke huyo ni ya rangi ya bluu na barakoa ya msichana huyo mdogo ni ya rangi ya kijani kibichi. Kuna matangi mawili nyeusi ya maji na moja ya rangi ya bluu nyuma yao.

Mgonjwa yuko kwenye chumba cha upasuaji. Anaonekana ni kama amepoteza fahamu, pengine amepewa dawa ya anaesthesia , tayari kwa upasuaji. Kuna wahudumu wawili wa afya wanaotayarisha mgonjwa na mashine kwa ajili ya upasuaji huo.

Mwanamke muislamu yuko hospitalini akiwa amemshika mtoto wake ambaye ni mdogo sana pengine mwenye umri wa wiki chache huku daktari wa kike akimdunga sindano mtoto huyo kwenye paja.

Choo cha umma katika kile kinachoonekana kama bustani katika jiji. Jengo hili lina rangi ya kijani na njano. Mwanaume amesimama kwenye mlango uliofunguliwa akitazama ndani ya choo.

Mhudumu wa afya anamdunga mwanamke sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mwanamke huyu anaonekana ni kama anaogopa sindano kwa sababu anaangalia kando na mfanyakazi wa afya. Mwanamke huyo amevalia barakoa.

Mgonjwa yupo hospitalini amelala katika kitanda cha hospitali huku kinywa chake ki wazi. Daktari wa meno wa kike anamfanyia uchunguzi wa meno. Anasaidiwa na msaidizi ambaye pia ni wa kike.

Magari mawili ya tuktuk na pikipiki moja ambayo ina mwavuli na imembeba mteja, ziko kwenye barabara iliyofurika maji sana. Inaonekana ni msimu wa mvua kwa sababu hata kwenye picha, mvua bado inanyesha.

Mtoto anatiliwa wino katika kidole chake kidogo. Huwa mtu anatiliwa wino hii akishapewa chanjo au akishapiga kura. Kwa sababu ni mtoto tunaweza sema kuwa ametoka kupewa chanjo.

Daktari ameshikilia sindano akitayarisha mgonjwa ili kumdunga sindano hilo. Daktari anaonekana kuwa mzee, ilhali mgonjwa huyo anaonekana kuwa msichana wa umri mdogo. Daktari ana miwani shingoni.

Chupa cha dawa kutoka kampuni ya Zephania Life Herbal Clinic. Limechorwa mwili wa mtu na viungo vyake, kuonyesha kuwa dawa hii hutumika kusafisha viungo vya mwili.

Mwanamke amemshikilia mtoto wake kwa nguvu kama daktari akiwa na sindano katika mkono wake wa kulia na kipande kidogo cha pamba katika mkono wake wa kushoto anajiandaa kumdunga mtoto huyo. Kuna wagonjwa wengine wanasubiri kupata huduma za matibabu. Nyuma ya daktari, madaktari wengine wawili wamesimama pale.

Kuna aina tofauti za magari kwenye barabara iliyofurika maji. Moja ya magari katika barabara hii ni ambulensi. Kuna mwanaume pia anaskuma mkokoteni kwenye barabara hiyohiyo. Kuna watu wengi wanaotembea kando ya barabara hili.

Muuguzi wa kike, aliyevaa sare ya bluu na barakoa usoni. Anaingiza dawa kwenye sindano. Nyuma yake kuna watu, wengi wao wakiwa wagonjwa. Wako katika kituo cha matibabu.

Wanawake wawili wako kwenye kidimbwi cha kuchotea maji. Kuna vibuyu vinavyoonekana ambavyo wanawake hawa hutumia kubebea maji. Hapa panaonekana kuwa mahali ambako kumekauka kabisa na kunaonekana ni kama kuna shida ya kupata maji kwa sababu wanaonekana ni kama wametoka mbali ili kuweza kupata kidimbwi hiki cha maji. Mmoja ako ndani ya kidimbwi mwingine akiwa kule nje.

Mwanasiasa wa Kenya na ngavana wa kaunti ya Kisumu Anyang' Nyong'o, anazuru wadi ya hospitali ya watoto. Anamtazama mtoto mmoja mgonjwa kitandani. Aliyesimama karibu nayeye, ni mwanamke anayeonekana kuwa labda ni mama ya mtoto huyo mgonjwa.

Daktari wa meno wa kiume mwenye umri wa kati, anamhudumia mgonjwa kwa msaada wa msaidizi wake wa meno. Wako kwenye kliniki ya meno, kwa sababu tunaona vifaa vinavyotumika katika kliniki ya meno.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali, mdomo wake ukiwa wazi kabisa, kuashiria kwamba anafanyiwa uchunguzi wa meno. Daktari wa meno yupo pamoja na msaidizi wake wanafanya uchunguzi huu wa meno.

Katika kituo cha matibabu, muunguzi anaonekana akimdunga mtoto sindano, sindano hili pengine ni chanjo, mtoto huyu amebebwa na mama yake ambaye amevalia barakoa.

Muuguzi amamhudumia mtoto aliye katika nasari . Nasari ni chumba ambapo watoto walio wakiwa kabla ya wakati wao, huwekwa chini ya hali flani muhimu, ili kuwasaidia kuwa kikamilifu.

Eneo la ajali iliyohusisha lori la mafuta ya petroli na gari lingine linalofanana na basi, lililoanguka na kupinduliwa kwasababu ya ajali hiyo. Kuna mashahidi wengi, mmoja ana simu na anaonekana ni kama anapiga picha za eneo la tukio hilo.

Mwanafunzi wa kike yuko kwenye maabara. Ni mwanafunzi wa masomo ya meno kwa sababu, juu ya meza anayotumia kufanya shughuli hizo za masomo na pia kwenye mkono wake wa kushoto kuna mifano ya jinsi meno hukaa kwenye mdomo wa mtu.

Bidhaa ya kampuni ya She Need ambalo ni chupa la tembe za kuongeza asidi ya follic na iron kwenye mwili. Orodha ya faida za kutumia tembe hizi imechapishwa kwenye chupa cha kuhifadhia tembe hizo. Chupa hiki kina tembe sitini.

Muhudumu wa afya anamuhudumia mtoto ambaye amebebwa na mwanamke ambaye kuna uwezekano mkubwa kuwa ni mama yake. Anaonekana ni kama anampa mtoto huyo chanjo. Kuna wahudumu wa afya wengine pia, wanaonekana wakiwasaidia wagonjwa wengine.

Wazima moto wawili wanajaribu kudhibiti moto mkubwa ambao unaonekana kwenye shamba la nyasi ndefu. Wanatumia vifaa vidogo vya kuzimia moto. Kuna uwezekano ya kuwa wanadhibiti tu huku wakingoja gari la kuzimia moto ambalo litakuwa na ufanisi zaidi.

Chupa cha dawa za tembe ambacho kina tembe mia moja ndani yake, kulingana na maneno yaliyoandikwa kwenye chupa hiki, tembe hizi ni za kusaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu, yaani red blood cells . Bidhaa hii ni ya kampuni ya Nature's Bounty.

Mahali hapa panaonekana kama mahali pakavu sana amabyo mimea yote inaonekana imekauka. Kuna mawe mingi madogo na vilima vidogo pia. Kuna mti ambao umekauka kabisa na hauna majani hata moja. Mti huu hauna dalili yoyote ya uzima.

Kisanduku cha virutubisho vya iron kutoka kampuni iitwayo Slow Fe ina tembe sitini. Kwenye sanduku hilo kuna habari kuhusu matumizi ya tembe hizi pamoja na jinsi tembe hizi zinavyofanya kazi kwenye mwili.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa hospitalini. Mmoja amebeba mtoto. Kuna uwezekano kuwa ametoka kujifungua, ilhali yule yule mwengine anaonekana na bidhaa nyingi. Kuna uwezekano ameenda hospitalini kumtembelea yule mwanamke aliyejifungua.